Mwanamke amevalia shati jeusi na mikono mirefu na suruali ya rangi ya kahawai au kijivu. Amesimama akitazamana na moto ameshika kifaa cha kuzima moto chenye rangi nyekundu. Mkono wake unaelekea bus ya kifaa hicho kuelekea motoni.

Mwanamke mzee akifua nguo au kitu kingine kwenye beseni la simiti. Mwanamke huyo amevaa kitenge cha rangi ya kijani kilichomfunika hadi magotini na ndani yake kuna shati jeupe. Kichwani amefunga kitambaa cha rangi ya zambarau nyepesi.

Tukio la mafuriko barabarani amabapo maji yamejaa na kufurika sehemu kubwa ya barabara huku usafiri ukiwa bado unaendelea. Katikati ya picha kuna bajaji mbili za rangi ya njano zikipita kwenye maji mengi.

Tangazo la biashara ya Maasai herbal , ambayo inaonekana kua kliniki ya miti shamba. Tangazo lina vichwa viwili kubwa, Herbal Clinic na Maasai Herbal . Kuna picha tatu kuu zinazohusiana na bidhaa zao.

Chombo kikubwa cha bluu, labda sanduku la kuhifadhi sampuli au takataka hatarishi za kimatibabu. Ndani yake kuna vitu mbalimbali vinavyohusiana na maabara au hospitali. Kuna mirija mingi midogo ya kioo au plastiki baadhi ikiwa vimiminika.

Chupa ya dawa iliyolala upande wake na vidonge vingi vyekundu vimetawanyika kutoka ndani ya chupa hiyo. Kifuniko cha chupa chenye rangi ya dhahabu kiko pembeni na ndani yake kuna kidonge kimoja chekundu.

Chupa ya virutubisho vya Vitamin D3 ikiwa imelala chini na baadhi ya vidonge vyake vimemwagikika nje. Chupa nyeupe ya plastiki yenye lebo kubwa ya rangi ya chungwa iliyoandikwa kwa herufi kubwa na nyeupe na nyeusi. Baadhi ya maneno yanaonekana wazi kuwa Now High potency Vitamin D3 .

Wanawake wawili wakichota maji kutoka kwenye chombo cha buluu kilichowekwa kwenye nguzo. Inaonekana kama mfumo wa maji safi ya kunyuia au kituo cha kutoa maji katika eneo la vijiji.

Mwanamke mweusi ameketi kwenye kiti cha mbao akipokea chanjo begani kutoka kwa mwanaume aliyevaa koti jeupe la daktari na barakoa. Mwanamke huyo amevaa fulana ya rangi ya krimu na sketi ya blue .

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya au mhudumu wa jamii akizungumza na mwanamke mwingine, aliyebeba mtoto mdogo. Amekaa ndani ya hema ambalo linaonekana kutumika kama kituo cha muda wa huduma.

Mwanamke mjamzito, amelala chali kwenye mkeka, huku mtu mwingine anayeonekana kuwa mtaalamu wa afya au mkunga akimchunguza tumbo lake. Mwanamke mjamzito amevaa fulana ya pinki, na nguo yenye muundo wa kutamanika.

Wodi kubwa ya hospitali ya muda au kituo cha matibabu kilicho ndani ya hema kubwa. Kuna vitanda vingi vya hospitali, vilivyopangwa safu, na kila kitanda kina shuka nyeupe. Baadhi ya vitanda vinavifaa vya matibabu vilivyo karibu navyo.

Mandhari ya ukame, katika sehemu ya mbele ya picha, kuna mabaki ya nyama yaliyokaushwa, yakiashiria kifo kilichosababishwa na ukame. Nyuma ya mabaki hayo kuna watu wawili, mwanaume na mwanamke, wakitembea kuelekea mti pekee unaonekana kwa umbali.

Wanawake watatu katika mazingira ya hospitali au zahanati, wakijishughulisha na watoto wachanga wawili. Mbele ya picha kuna mgongo wa mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwa amekaa au ameinama.

Bidhaa za virutubisho ya madini ya chuma inayojulikana kama Feosol Ferrous sulfate iron, bidhaa hii imeonyeshwa katika umbo la kifunganisho cha nje na chupa ya vidonge.

Mfanyakazi wa afya anayeonekana kubwa nesi au daktari, akihudumia mtoto mchanga aliyelazwa kwenye mashini maalum ya kumsaidia. Mwanamke huyo amevaa sare ya bluu na stethescope inaning'inia shingoni mwake. Anaonekana kuwa makini na amejikita katika kumhudumia mtoto.

Mutaalamu wa afya anayeonekana kua daktari akimchunguza au kumhudumia mwanamke, daktari amevalia koti jeupe ,ana tochi kichwani na anashikilia kifaa mikononi mwake, labda akifanya uchunguzi wa masikio, pua au koo.

Eneo la maafa makubwa ya asili, labda yaliyosababishwa na mafuriko makali au maporomoko ya udongo. Katikati ya picha kuna rundo kubwa la miti iliyolengwa na matawi yote yakiwa yamefunikwa na matope.

Wauguzi wawili ndani ya chumba cha hospitali wakihudumia watoto wachanga. Chumba hicho kinaonekana kuwa wodi ya watoto waliozaliwa kabla ya wakati wao au wanaohitaji uangalizi maalumu.

Mkulima au mtaalamu wa kilimo akipulizia dawa kwenye mimea shambani. Mtu huyo amevaa nguo maalum za kujikinga zikiwemo suti ya rangi ya kijivu, kofia pana iliyofunika kichwa na shingo na glavu za kijani.

Hali ya huduma za afya au ushauri labda katika kliniki au kituo cha afya. Kuna mwanamke anayeonekana kuwa mfanyakazi wa afya labda nesi au daktari ameketi nyuma ya meza, amevaa kinyago cheupe usoni ishara ya tahadhari za kiafya.

Muhudumu wa afya, anayeonekana kuwa mwanaume, akimpatia sindano au chanjo mtoto mdogo, muhudumu huyo amevalia koti jeupe na ana miwani imening'inia shingoni. Anashikilia sindano kwa uangalifu na anaonekana akimchoma mtoto mkononi.

Kundi la vijana, wengi wao wakiwa wanawake wakishikilia mabango yenye ujumbe kuhusu elimu na usafi wa hidhi. Wamesimama nyuma ya meza iliyojaa vifurushi vya taulo ya kike sanitory pads .

Kundi la vijana, wengi wao wakiwa wanawake wamesimama nyuma ya meza iliyojaa pakiti za taulo za kike, sanitary pads na masanduku ya kidibudi. Wanaonekana wakiwa katika kampeni au tukio la uhamasishaji. Wengi wao wanashikilia mabango yenye ujumbe mbali mbali.

Muuguzi wa kike, akiwa amevalia koti jeupe la maabara, akimpa mtoto mchanga chanjo. Muuguzi ana sindano mkononi na anaonekana akichanja mkono wa mtoto. Mtoto amekaa kwenye paja la mwanamke mwingine, ambaye anaweza kuwa mama yake.

Kituo la tiba au la afya ambapo mtaalamu wa afya muuguzi au daktari anatoa huduma kwa mgonjwa. Upande wa kushoto kuna mgonjwa ambaye anaonekana kuwa mwanamke ameegemea nyuma huku mtaalamu wa afya akimhudumia.

Barabara iliyojaa maji, pengine kutokana na mvua mkubwa, na kusababisha mafuriko madogo. Mbele kabisa, kuna mwanaume aliyevaa kofia, koti la bluu, na begi mgongoni, akisikuma troli la kubebea mizigo.

Chupa ya dawa yenye label ya rangi ya kijani na nyeupe. Chupa kimetengenezwa kwa plastiki nyeupe na ina kifuniko cha rangi nyeupe yenye muundo wa bati. label kwenye chupa ina maandishi yafuatayo, pukan capsules .

Chupa ndogo ya glasi ya chanzo na sindano iliyo karibu. Chupa ya glasi ina lebo nyeupe iliyoandikwa wazi MMR Miscel Maps Rubella Vaccine for Substance Injection . Hii inaashiria kuwa mchango ya ukimwi, matumbutumbi, na rubella na inapaswa kudungwa chini ya nguzi, ikiwa kiasi cha nukta tano mm.

Safu ya chupa za vitamini na virutubisho vya lishe, vilivyopangwa kwenye meza nyeupe, zinaonekana kama bidhaa zinazouzwa kwenye duka la afya au maduka ya dawa. Kuna chupa kadhaa za ukubwa na maumbo tofauti zikiwa na lebo zenye majina kama Three plant signature D3.

Vitu mbalimbali vinavyotumika katika tamaduni za kienyeji au dawa za asili, katika sehemu ya mbele, kuna chupa kubwa la plastiki iliyojaa kiowevu chenye rangi nyekundu. Nyuma yake na pembeni kuna mabuyu kadhaa yaliyopambwa kwa shanga na vitambaa.

Chupa nne tofauti za virutubisho vya vitamini D3 zimewekwa juu ya sehemu yenye rangi ya waridi iliyokolea au ya pichi . Chupa hizo zote zimepakwa kwa njia tofauti zikiwa na nembo ya taarifa na bidhaa zao.

Kuna chupa ndogo ya kioo yenye kifuniko cha kijani kibichi, lebo yake nyeupe imeandikwa kwa herufi nyeusi, measles, rubella, mumps , hii inaashiria kuwa ni chanjo ya surua, rubela na matubwi, ndani yake kuna kimiminika cha rangi ya kahawia machungwa.

Mhudumu wa afya ambaye anaonekana kuwa mwanamke akijiandaa kutoa sindano. Amevalia shati la njano na blue na barakoa ya blue usoni. Anashika sindano mkononi mwake mmoja na chupa ndogo ya dawa au chanjo kwa mkono mwingine.

Mtu aliyevalia mavazi maalum ya kinga na barakoa akifanya kazi ya kudhibiti wadudu au kutoa moshi kwa kuuwa mbu. Amebeba kifaa mgongoni kinachotoa moshi mwingi mweupe unaoenea chini.

Kuna mwanamke mjamzito amelala chali juu ya kitambaa au mkeka . Amevalia shati ya rangi ya waridi na kanga yenye michoro ya njano ya kahawia . Kulia kwake mwanamke anayeonekana kuwa mhudumu wa afya au mkunga wa jadi amepiga magoti na amevalia sare ya bluu.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wanawake wakishikilia vifaa vya kielektroniki kama vile komputa ndogo za mkononi, tablets au simu janja. Wamevaa fulana ya kijani kibichi na baadhi yao wamevaa fulana za nje za rangi ya bluu na kijivu zenye mifuko mingi.

Daktari wa macho mwanamume akiwa ameketi mbele ya mwanamke akimchunguza macho kwa kutumia mashini maalum ya uchunguzi wa macho. Daktari amevaa koti jeupe la hospitali na anaonekana akitabasamu.

Mgonjwa amelala kwenye kitanda cha uchunguzi, huku mtaalamu wa afya akimfanyia matibabu au mazoezi. Mgonjwa mwanaume amevalia sweta yenye rangi tofauti suruali nyeusi, na barakoa usoni, amelala chali. Mtaalamu wa afya amevalia koti jeupe la daktari amepiga magoti na anamshika mguu wa mgonjwa.

Kundi la watu wakiwa nje wakisimama karibu na mfumo wa choo unaonekana kama mfano au onyesho. Katika sehemu ya mbele na katikati ya picha, kuna mwanaume mrefu amevaa suti ya bluu na tai ya bluu.

Mfanyakazi wa afya anayeonekana kuwa daktari au nesi, akimhudumia mtoto mchanga au mdogo wakati mama yake akiwa karibu. Mfanyakazi wa afya amevaa koti jeupe la daktari na glavu nyeupe.

Chupa nyeupe ya dawa iliowekwa kwenye meza ya mbao. Kwenye lebo ya chupa imeandikwa ghudatun, kwa herufi kubwa na chini yake, kuna maandishi dawa ya tezidume kupanuka.

Mtoto mdogo akisaidiwa kutembea au kufanya mazoezi ya viungo ndani ya chumba, kinachaonekana kama kituo cha tiba ya viungo. Katikati ya picha, kuna mtoto mchanga amevaa rinda la waridi lenye mistari meupe na suruali nyeupe.

Kituo cha chanjo au kituo cha afya chenye watu wengi, mwanamke ameketi kwenye kiti na anaonekana akipokea chanjo kwenye mkono wake wa kushoto, amevaa barakoa ya bluu usoni na amevaa sweata ya pinki, anashikilia karatasi kadhaa mikononi mwake.

Wanawake wawili wakiwa katika mazingira yanayoonekana kuwa mtaa wa makazi duni au eneo la mjini yenye nyumba zilizojengwa kwa mtindo usio rasmi likiwa na kuta za udongo au matofali na paa za mabati.

Eneo la ajali mbaya ya barabarani iliyohusisha basi na huenda lori la mafuta au tanki kubwa. Kuna umati mkubwa wa watu wamekusanyika karibu na eneo la tukio hilo. Kulia mwa picha kuna mabaki ya mabasi yaliyovunjika vibaya.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vingine vikiwa vya kitamaduni na vingine vya kisasa. Katika sehemu ya mbele, kuna chombo kikubwa cha udongo au mbao kilichopambwa kwa shanga nyeusi, nyeupe na nyekundu.

Mkono wa mtu, unashika chupa moja dogo, ya chanjo, ambayo ina lebo yenye maelezo kuhusu chanjo hiyo. Ikiwemo kipimo, na mtengenezaji, juu ya meza kuna chupa nyingine tatu za chanjo kama hizo zilizopangwa kwa safu, nyuma ya chupa hizo kuna sanduku la chanjo lililo wazi.

Kliniki ya meno ambapo daktari wa meno au msaidizi wa meno mwanamke amevaa vazi la buluu, kofia ya buluu na barakoa ya buluu akimhudumia mgonjwa mwanamume aliyelala kwenye kiti cha meno.

Safu ya chupa ndogo za chanjo zote zikiwa na kofia za njano na lebo nyeupe. Kwenye lebo kuna maandishi yanaonyeshwa kuwa ni Vacina febre Amarela . Ambayo kwa kiswahili inamaanisha chanjo ya homa ya manjano.

Chupa ya dawa inayosomeka "shinid folic acid and iron". Chupa yenyewe ina rangi ya waridi laini na ina kifuniko chenye muundo wa bati. Nembo kwenye chupa ina maelezo yafuatayo shinid jina la bidhaa.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vilivyo tandikwa chini juu ya kitambaa cheusi na chekundu kilicho wekwa kwenye udongo au ardhi. Vitu hivi vinaonekana kua vinahusiana na mila, dawa za kienyeji au labda ata uchawi ingawa hatuwezi kuthibitisha haya.

Chupa ndogo ya dawa, sindano na madini nyeupe. Katikati ya picha, kuna chupa ndogo ya kioo, yenye kifuniko cha blue na kijani. Kwenye lebo ya chupa hio, kuna maandishi yanayosomeka, one single drop 0.5ml , Measles ,Mumps ,Rubella Virus Vaccine.

Mwanamke wa kushoto amevaa fulana ya bluu na koti la bluu juu yake pamoja na kitambaa cha rangi ya bluu na nyeupe kichwani. Anaonekana kuwa na kitambulisho shingoni chenye nembo inayofanana na ile ya serekali. Anashika kitabu au daftari wazi na akiangalia. Mwanamke wa pili amevaa nguo yenye ruwaza na miraba ya kahawia na nyeupe.

Vifaa vya matibabu hasa vile vinavyohusiana na chanjo au sindani, ikiwa vimewekwa juu ya sehemu ya kijani kibiche, labda kitambaa au meza ya upasuaji. Kuna chupa ndogo ya kioo iliyo wazi na lebo ya bluu, lebo inasomeka Single dose 0.5 mL missiles .

Tukio la matibabu ya meno au kinywa, ambapo daktari wa meno au mtaalamu, anatoa huduma kwa mgonjwa. Daktari wa meno amesimama juu ya mgonjwa. Amevalia sare ya buluu ya kitibabu na glovu nyeupe.

Bidhaa kadhaa zinazoonekana kuwa za asili au za mitishamba, zikiwekwa juu ya uso wa kijivu au wa saruji. Juu kabisa katikati, una chupa ndogo ya plastiki yenye kifuniko cha njano.

Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya wa jamii au mhudumu wa kijamii akiwa ameketi karibu na mtoto mdogo wa kiume. Mwanamke huyo amevaa fulana ya bluu na shati jeupe na barakoa usoni, anaonekana akiandika kwenye daftari huku mbele yake kukiwa na simu ya mkononi.

Mtaalam wa afya, mwanamume aliyevaa sare ya bluu akimpa mtoto mchanga chanjo au dawa ya kumeza. Mtoto yuko mikononi mwa mwanamke aliyevaa fulana ya buluu na neno bonus .Wote wawili wamekaa kwenye benchi.

Kuna mkulima amevaa shati jeupe la mikono mirefu, suruali ndefu, kofia ya majani na anaonekana kubeba kifaa cha kupulizia dawa mgongoni mwake. Ameshika mrija mrefu mwekundu ambao unatoa dawa au kemikali inayotawanyika kama upovu mweupe juu ya mimea.

Mama akimhudumia mtoto wake mchanga hospitalini, mama amevaa nguo nyeusi na kofia ya kulalia yenye kung'aa kichwani, anaonekana akibadilisha nepi au nguo za mtoto wake ambaye amelala kwenye kitanda maalumu cha watoto wachanga.

Mikono ya mtu ikishika na kupanga vifurishi kadhaa vya taulo vya kike. Vifurishi hivyo vimefungashwa kwa rangi ya buluu na pinki na vinaonekana kuna na lebo ya maandishi yanayo ashiria kua ni sanitary pads .

Tukio la chanjo au sindano ya matibabu. mwanaume ameketi kwenye kiti akiwa amevaa shati la kijani kibichi na barakoa ya bluu usoni. Muuguzi ambaye amevaa sare ya bluu na nyeupe na barakoa ya bluu anadunga sindano kwenye mkono wa mwanaume huyo.

Pakiti tatu za dawa zinazoitwa Litrone two fifty tablets na baadhi za vidonge vyenyewe, katika upande wa kushoto kuna kisanduku cha dawa kilicho wazi ambacho kinaonyesha taarifa za bidhaa kama vile jina la dawa.

Kliniki ya meno ambapo daktari wa meno na msaidizi wake wanampatia mgonjwa huduma. Daktari wa meno ni mwanaume mwenye upara, amevaa miwani ya kinga, barakoa ya buluu na koti la daktari la rangi ya buluu nyepesi.

Shughuli za kimatibabu au huduma za afya zinazotolewa inaonekana katika mazingira ya kliniki na shambani au kituo cha afya kisicho rasmi. Kuna watu kadhaa ndani ya chumba wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyeupe au sare za matibabu.

Kundi la watu sita wanaume watano na mwanamke mmoja wote wakiwa wamevalia barakoa usoni wamesimama nje ya jengo na baadhi yao wanashika karatasi zenye maandishi. Wanaume wawili wamevalia sare za polisi huku wengine wamevaa nguo za kiraia.

Mazingira ya kliniki ya meno, kuna wanawake wawili mmoja akiwa mgonjwa na mwingine akionekana kama daktari wa meno au msaidizi wa meno. Mgonjwa ameketi kwenye kiti maalumu cha meno chenye rangi ya bluu na nyeupe. Amevaa nguo za kawaida na anaonekana akizungumza na yule.

Mkono uliovalia glovu ya bluu ukiwa umeshikilia vifaa viwili muhimu vya matibabu. Mbele ya ukuta wa rangi ya njano kuna sindano iliyojaa kimiminika, sindano ina ncha ya kijani iliyounganishwa na sindano yenye kifaa cha kushika ambacho kinaonekana kimetengenezwa kwa plastiki.

Chupa ndogo ya glasi ya dawa labda chanjo, kofia yake ni ya rangi ya waridi na fedha. Lebo kwenye chupa ia maandishi mengi, baadhi yake inasomeka Poli Ventlis vaccine type one, two and three

Watoto wawili wakiosha mikono yao kqenye kituo cha kunawa mikono cha nje. Mtoto wa kwanza kushoto ni mkubwa kidogo, amevalia sweta yenye michoro ya rangi ya kahawia na sketi yenye maua ya rangi ya waridi na bluu.

Eneo la chanjo au huduma ya afya ya jamii labda katika mazingira ya mjini. Mwanamke ambaye anaonekana kuwa mfanyikazi wa afya amevaa fulana ya buluu , barakoa na glovu anachanja mwanaume mzee ambaye ameketi kwenye kiti cha plastiki.

Kifurishi cha dawa kinachoitwa Slow Fair ni kiturubisho cha chuma kinachotolewa polepole. Kifurishi kina rangi ya waridi na nyeupe. Juu kimeandikwa, Gentle to your system Na hashtag Doctor Recommended .Chini ya jina la bidhaa kuna orodha ya sifa zake. High potency .

Tanki kubwa la maji la chuma lililowekwa juu ya mnara mrefu wa chuma. Mnara una ngazi zinazoelekea juu, watu wawili wanaonekana wakifanya kazi kwenye mnara huo. Mmoja amevaa koti la kijani kibichi na kofia ngumu ya usalama.

Ndani ya chumba cha upasuaji hospitalini, tunaona madaktari na wauguzi kadhaa, wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya upasuaji, ikiwemo barakoa, kofia, na mavazi ya bluu. Wanaonekana wakifanya kazi kwa umakini.

Meza iliyofunikwa kwa kitambaa chekundu na cheusi na juu yake kuna vitu vingi vinavyoonekana kutumika kwa shughuli za jadi za kiroho au za kiganga. Katikati ya picha kuna mikono ya mwanaume aliyevaa shati la rangi ya kahawia na koti jeusi.

Timu ya madaktari au wataalamu wa afya wakifanya upasuaji katika chumba cha upasuaji, operating room . Kuna watu watatu wanaonekana wazi, wote wamevaa mavazi maalum ya upasuaji.

Hali halisi ya kliniki ya meno, ambapo wataalam wawili wa meno wanampa huduma mgonjwa. Kuna daktari wa meno wa kike amevaa koti jeupe la udaktari, glavu nyeupe na barakoa ya bluu usoni.

Muuguzi mwanamke akimtazama na kumtunza mtoto mchanga katika mazingira ya hospitali au kliniki. Muuguzi huyo ameinamia mtoto mchanga aliyelala kwenye meza ya kibadilishi nepi na kitanda kidogo cha matibabu.

Mtu ambaye anaonekana kuwa mtaalamu wa afya, akiwa amevalia koti jeupe la maabara na barakoa ya rangi ya bluu kijani, ameshika sindano ya chupa ndogo ya dawa, labda chanjo mkononi mwake. Anaonekana akijiandaa au akivuta dawa kutoka kwenye chupa hiyo.

Kasha la dawa la vidonge, likiwa na vidonge vya rangi ya kijani. Katikati ya picha kuna mstari wa rangi ya kijani kibichi wenye maandishi meupe makubwa yanayosomeka hebroprophen. Hii inaonyesha jina la dawa.

Mwanaume amevalia sare ya blue , kofia nyekundu, barakoa ya kujikinga na vilinda masikio. Anashikilia machine ya kufukuza moshi mkubwa mweupe ambayo inaweza kuwa ya kuua mbu au wadudu wengine.

Masanduku matatu ya chanjo ya stamaril. Ambayo ni chanjo dhidi ya homa ya manjano, yaani yellow fever vaccine . Masanduku haya yamepangwa juu ya uso wa kahawia, labda meza au counter.

Hali ya mafuriko, ambapo mtu mmoja anatumia matumbwi wa mbao kusafirisha mali zake kupitia maji mengi. Mtu huyo amevaa koti jekundu na kofia nyeupe na anamesimama nyuma ya matumbwi akitumia fimbo kusukuma.

Eneo lililofurika maji ya rangi ya udongo labda kutokana na mvua kubwa au mafuriko. Maji yamefunika barabara au njia na yamefika hadi kwenye kuta za nyumba. Nyumba zilizo kwenye picha zimejengwa kwa mabati na mbao.

Choo cha chuma kilichotengezwa kwa mawe na kuwa na rangi ya kijani kibichi na njano kwa juu. Juu ya jengo hilo kimeandikwa PUBLIC TOILET kwa herufi kubwa nyeupe mtu moja anaonekana akielekea au akitoka kwenye mlango wa choo hicho.

Mwanamke anayeweza kuwa daktari au nesi akimshika kwa upole mtoto mchanga. Mwanamke huyo amevalia vazi la hospitali la rangi ya kijani kibichi, kofia ya upasuaji ya bluu na barakoa nyeupe iliyoteremshwa chini ya kidevu.

Tukio la chanjo ya mtoto, mwanamke anayeonekana kuwa mama, ameketi na amebeba mtoto mchanga. Anatabasamu pana na anaonekana akimwangalia mtoto wake, labda akimtuliza wakati anapokea chanjo.

Mwanamke, labda kijana au mtu mzima, akiwa amekaa chini akijaza maji, amevalia fulana ya rangi ya pinki na kaptura nyeusi. Anatabasamu pana usoni akionyesha furaha au kuridhika.

Mwanamke akipokea matibabu ya meno amelala kwenye kiti cha daktari wa meno na mdomo wake umefunguliwa. Daktari wa meno au msaidizi wake ambaye amevaa shati la bluu na glovu nyeupe anatumia kifaa kinachotoa mwanga wa bluu mdomoni mwa mgonjwa.

Mtaalam wa afya, labda nesi au daktari, amevaa sare ya kijani kibichi na glasi, akimchunguza mgonjwa ambaye amelala kwenye kitanda cha hospitali na amefunikwa kwa shuka nyeupe. Mtaalamu huyu ana stethoskopu shingoni na amevaa glovu nyeupe.

Mwanamume mwenye nywele fupi amevaa shati la rangi ya zambarau isiyokolea, na inaonekana kama ana nebo ya kituo cha afya kwenye mkono wake wa kulia. Anashikilia kifaa cha kuchunguza sikio na anakitumia kukagua sikio la mwanamke. Anaonekana kuwa makini na mtaalamu.

Sehemu kubwa ya picha imejaa chupa za aina mbalimbali, nyingi zikiwa za plastiki na nyingine za kioo. Chupa hizi zimejaa vimiliki zenye rangi tofauti, baadhi zikiwa rangi ya kahawia na njano au visivyo vya rangi. Inawezekana hivi ni dawa za mitishamba.

Muuguzi au mtaalamu wa afya akimfanyia mgonjwa utaratibu fulani, labda kuchukua sampuli ya damu au kumpa sindano kwenye kidole. Mbele ya picha kuna mwanamke aliye keti ambaye mgongo wake unaonekana.

Shujaa huyu anaonekana kama nesi mwenye miwani na ana stethoscope shingoni. Akiwa ameinama na kumtazama mtoto mchanga, aliyelala kwenye kitanda cha uwazi cha hospitali. Mtoto amefunikwa na blanketi nyeupe na mandhari ya nyuma inaonekana kuwa wodi ya hospitali.

Mtu amevaa suti nzima ya manjano ya kujikinga barakoa, glavu za blue na buti nyeusi, akifanya kazi shambani amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa mgongoni na anaonekana akimwaga dawa kwenye mmea yenye majani mabichi.

Kituo cha maji cha Boya Waters Project Block number 5 , jengo lenyewe lina rangi ya bluu na lina tanki kubwa la maji juu yake. Mwanamke mmoja amevaa fulana ya kijani kibichi na kitambaa cha rangi nyepesi amevalia kiunoni.

Kundi kubwa la nzige, wakiruka hewani katika eneo la wazi, likifunika sehemu kubwa ya picha. Wanaume wawili wanaonekana wakijaribu kuwafukuza au kuwafanya waondoke. Mwanaume mmoja upande wa kushoto, amevaa shati ya bluu na suruali nyeusi.

Mwanamke mzee akiwa ameketi kwenye kiti na kupewa sindano, labda chanjo, mkononi mwake amevalia nguo zenye rangi ya kiafrika ikiwemo gauni la njano na mapambo kama shanga shingoni na vikuku mikononi. Uso wake umefunikwa na mkono wake,

Mwanamke anayeonekana kuwa mama mpya akiwa ameketi kitandani hospitali na kumnyonyesha mtoto mchanga. Mama amevalia gauni la hospitali la pinki na kitambaa cha rangi ya kijani na buluu kichwani.

Eneo la kliniki ya meno ambapo madaktari wawili wa meno wanaonekana wakimhudumia mgonjwa. Daktari mmoja ameketi upande wa kushoto amevaa koti jeupe la daktari, barakoa na kofia ya upasuaji.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali, vilivyotawanyika juu ya uso unaofanana na zulia ya rangi nyekundu, kahawia. kati ya vitu hivyo vinavyovutia zaidi ni vitu viwili, vinavyofanana na maganda makubwa ya konokono wa baharini, ama makombe ya rangi ya machungwa.

Mkusanyiko wa vitu mbalimbali vinavyotumika katika shughuli za jadi au za kitamaduni, labda za mganga au mtaalamu wa tiba asili . Vitu viliopo ni pamoja, vikapu vya vyombo, kuna vikapu kadhaa vilivyojaa mimea, mizizi na vitu vingine vya asili.

Daktari wa meno akiwa amevalia koti jeupe, barakoa, kofia nywele na miwani. Akiongea na mtoto mdogo na labda mzazi wake, ambaye amekaa kwenye kiti cha meno, daktari anaonekana akimwelekeza mtoto kwa kutumia mfano wa mnyama.

Mwanamume mzee, labda kutoka jamii ya Kiafrika, amevaa barakoa ya bluu usoni. Anaonekana amekaa na amevalia shati lenye michoro ya rangi ya kahawia na njano. Mwanamke mwingine ambaye anaonekana kuwa mtoa huduma za afya amesimama karibu naye, na anaonekana akimpatia sindano kwenye mkono wake.

Mwanaume mweusi aliyeketi upande wa kushoto akionekana kumsikiliza mtu aliyesimama upande wa kulia. mwanaume aliyeketi amevaa shati la polo, la rangi nyepesi na suruali nyepesi. Mtu aliyesimama ambaye sehemu ya juu tu ya mwili wake inaonekana amevaa koti jeupe la daktari.

Daktari wa meno mwanaume ambaye amevaa koti jeupe la daktari, barakoa la bluu, na glavu nyeupe za matibabu, amevaa miwani na anaonekana akitumia vifaa vya meno kutibu kinywa cha mgonjwa, ambaye amelala kwenye kiti cha meno.

Mtoto mdogo wa kiume, mwenye rangi nyeusi amevaa fulana ya mistari ya njano na nyeusi, anaonekana kuwa na maumivu au anaogopa sana. Kwani uso wake umekunja na mdomo wake umefunguka, akionyesha analia au karibu kulia.

Mwanamke labda mama mpya amelala kitandani hospitali, akiwa amebeba mtoto mchanga mikononi mwake. Mwanamke huyo ananywele zilizosukwa na kupakwa rangi nyekundu na amevaa gauni la hospitali .Anaangalia chini kwa upole na upendo kuelekea mtoto.

Wanawake wawili ndani ya chumba ambacho kinachoonekana kuwa makazi ya kawaida. Mwanamke mmoja upande wa kushoto ameinama na anaonekana akimsaidia mwanamke mwingine. Amevalia shati la pinki, kanga au kitenge chenye rangi ya bluu na chungwa na amevaa barakoa nyeupe na glavu nyeupe mikononi.

Mafuriko makubwa barabarani. Kuna maji mengi yaliyotuama yanayofunika barabara, huku magari aina ya pickup linaonekana likipita katikati ya maji na kutengeneza mawimbi madogo. Miti na mijengo yasiyo wazi yanaonekana kwa mbali.

Wanawake wawili, ndani ya chumba kinachaonekana kama wodi ya hospitali. Mwanamke moja ambaye ananywele zilizopakwa rangi nyekundu na amevaa sweta nyeusi juu ya gauni la njano amesimama akimkabidhi au kumwonyesha vitu mwanamke mwingine.

Chumba cha upasuaji chenye daktari na wahudumu wa afya wakiwa wanafanya upasuaji au utaratibu wa kimatibabu kwa mgonjwa ambaye amelala kwenye meza ya upasuaji. Wote wamevalia nguo za upasuaji za kijani kibichi, kofia za bluu na barakoa za uso.

Mikono ya mtu ikimimina vidonge viwili vya rangi ya dhahabu. Vinavyo fanana na vidonge vya mafuta ya samaki au vitamini kutokana kwenye chupa ya glasi iliyo wazi kwenda kwenye kiganja cha mkono.

Kuna chupa ndogo ya kioo yenye kofia ya bluu. Lebo yake inaonekana wazi ikisema one single dose 0.5ml measles . Hii inaonyesha kuwa ni chanjo ya dosi moja ya surua. Chini ya lebo hiyo kuna maelezo ya mtengenezaji.

Kifurushi cha dawa kinachojumuisha sanduku na chupa ambazo zote zimetengenezwa kwa muundo unaofanana. Kifurishi kina rangi kuu mbili: nyeupe na njano, kwenye sanduku na chupa kuna maandishi Your logo yenye nembo ya mawingu mawili na manjano juu.

Watu wanne wakiwa wamekusanyika karibu na chujio cha maji kinachofanana na pipa kubwa jeupe, lililowekwa kwenye stendi ya buluu. Chujio hicho kimeandikwa Kisan.

Vifaa vya matibabu vilivyopangwa kwenye sehemu yenye rangi ya bluu. Vifaa hivyo ni pamoja na chupa mbili ndogo za kioo, moja ikiwa na lebo inayoonekana vizuri iliyoondikwa yellow fever vaccination .

Mkono wa mtu labda mtaalamu afya, ukishikilia chupa mbili ndogo, za dawa zinazoonekana kuwa chanjo. Chupa hizo zina vitambulisho au lebo zenye maandishi, lakini hayaonekani vizuri. Mkono umevaa pete ya chuma kwenye kidole cha pete.

Daktari wa meno na msaidizi wake wakiwa wanamtibu mgonjwa. Wote wawili wamevaa mavazi maalum ya hospitali, barakoa na ngao za uso kwa ajili ya kujikinga. Daktari wa meno upande wa kushoto, anatumia kifaa cha meno kutibu kinywa cha mgonjwa.

Watu wawili, waliovalia mavazi maalumu ya kujikinga, meupe, barakoa, miwani ya usalama, na glavu za blue , wakisafisha na kufanya usafi wa kina katika eneo la ndani, linaloonekana kama ofisi au jengo la umma.

Eneo lililojaa mafuriko na maji yamefurika barabara na maeneo ya chini. Magari kadhaa yamekwama kwenye maji au yamezama kwa kiasi kikubwa. Kulia mwa picha kuna gari la rangi ya kijani kibichi lililozama kwenye maji likionyesha sehemu yake ya juu tu.

Wataalamu wawili wa meno wakifanya kazi kwenye kinywa cha mgonjwa, upande wa kushoto kuna daktari wa meno wa kiume amevaa scrubs za bluu, barakoa na glavu za bluu, anaonekana akichunguza au kutibu kinywa cha mgonjwa.

Kundi la watu, baadhi yao wakiwa wamevalia sare za kazi na helmet , wakifanya kazi katika eneo la uharibifu mkubwa. Unaonekana kama jengo lililo poromoka. Udongo, mawe na mabaki ya ujenzi yameenea kila mahali. Watu hao wanaonekana wakichimba au kuondoa vitu.

Eneo la kambi au makazi ya muda ambapo kuna hema zilizotengenezwa kwa turubai au vitambaa vigae. Katikati ya picha kuna mwanamume mzee ameketi kwenye kiti cha mbao amevaa kofia yenye rangi ya shati ya zambarau ameelekeza uso wake kwa mtoa huduma wa afya .

Mafuriko yaliyofunika barabara na maeneo ya chini na majengo kadhaa zenye paa za bati yamezungukwa na na maji yenye matope sehemu ya mbele inaonyesha maji mengi vitu vingi vilivyokuwa vimezama au kuelea kama gome la mti.

Mwanamke wa makamo aliyevalia miwani na kitambaa cha zambarau kichwani akiwa amevaa barakoa ya bluu usoni, amevalia nguo ya kijani kibichi yenye michoro ya maua na sweta ya kijivu.

Kundi la watu wazima, wanaume na wanawake, wakiwa wamekusanyika karibu na kitanda cha hospitali. Kwenye kitanda hicho, kuna mwanamke aliyefungwa shuka la kijani na nyeupe akishika mtoto mchanga aliyefungwa blanketi.

Wodi ya hospitalini iliyojaa wagonjwa. Watu kadhaa wamelala kwenye vitanda vya chuma vya hospitalini vilivyopangwa katika chumba kikubwa. Baadhi ya vitanda vina mabomba ya maji au dawa yanayoning'inia juu ya wagonjwa kuashiria wanapokea matibabu ya ndani.

Chupa ndogo ya kioo yenye lebo nyeupe iliyoshikiliwa na mkono uliovaa glavu ya kijani kibichi. Lebo hiyo ina maandishi yanayosomeka yellow fever vaccine live stabilized , ikionyesha kuwa ni chanjo ya homa ya manjano.

Mtu amevaa suti nyeupe ya kujikinga, akifanya kazi katika shamba au bustani, amebeba kifaa cha kunyunyizia dawa, kimeto nyuma yake, chenye rangi ya kijani na mikanda nyeusi. Anaonekana akinyunyiza, kimiminika kwenye mimea ilio mstari.

Wauuguzi wa wili, wote wakiwa meva sare ya matibabu, kofia za bluu za upasuaji na barakoa, wakimtunza mtoto mchanga. Mtoto huyo yuko ndani ya chombo kinachaonekana kama Incubator au kitanda maalumu cha watoto wachanga.

Chupa yenye dawa iliyoandikwa Ibuprofen kwa herufi kubwa nyeusi. Chupa ina kofia nyeupe, nyuma ya chupa hiyo kuna chupa nyingine chache nyeupe zisizoonekana vizuri, zote zikiwa zimekuwa juu ya sehemu ya bluu.

Kundi la watu sita, wote wakiwa wamevalia mavazi maalumu meupe ya kujikinga na wanabeba matanki makubwa migongoni mwao, wakiwa wanalima kwenye shamba kubwa ya mimea ya kijani kibichi. Inaonekana kuwa miwa au mazao mengine marefu.

Njengo kubwa la ghorofa lililopomoka kwa sehemu, huku vifusi vikiwa vimetawanyika chini. Katikati ya vifusi kuna tingatinga kubwa ya manjano likifanya kazi, labda kuondoa vifusi au kubomoa sehemu iliyobakia ya jengo.

Mandhari ya ukame au jangwa yenye ardhi, kame iliyo wazi na mimea iliyokauka. Katikati ya picha, kuna kibanda au nyumba ndogo ya kitamaduni iliyojengwa kwa nyasi na vitambaa vya kahawia ikiwa na mlango mdogo wazi.

Bango la tangazo la dawa ya asili iitwayo Albaa Mujarrabu kutoka kwa Ahasaka Herbal Medical Group. Bango lina chupa ya dawa hiyo katikati yenye lebo inaonyesha jina la dawa na matumizi yake.

Mwanaume akiwa amevaa fulana ya njano isiyo na mikono na begi la rangi ya buu begani akitembea kwenye eneo lililojaa maji. Inaonekana ni eneo lililoharibiwa na mafuriko au bwawa. Amevaa buti nyeupe au viatu vinavyo stahimili maji.

Mwanamke, labda Nesi au Mama, akimtazama mtoto mchanga, aliyelala ndani ya mashini maalum ya watoto wachanga hospitalini. Mwanamke huyu amevalia nguo ya rangi ya bluu na ameinama karibu na mashini, akionekana akifunga au kurekebisha kitu.

Watu watatu ambapo wawili wao wanaonekana wazi. Mmoja wa mbele mwenye kipara anaonekana kutoka mgongoni na amevaa barakoa ya rangi ya samawati na nyeupe . Mtu wa pili katikati ya picha amevaa koti jeupe la maabara.

Kuna bango refu la wima lenye ujumbe wa rangi ya zambarau na chungwa. Kichwa chake kinasomeka, we talk protection. Chini ya kichwa hicho kuna picha ya utepe wa rangi ya chungwa, ambayo ni ishara ya uhamasishaji wa ukimwi. Juu ya bango kuna nembo ya maandishi, Kenya HIV AIDS business council.

Wanawake hao wamekaa chini, labda kwenye viti vidogo, wakiwa katika umbo la nusu duara. Wote wamevaa vitambaa au nguo zenye madoa ya chui, vinavyoashiria mavazi ya kitamaduni au sherehe. Mwanamke wa kushoto anaonekana akiwa ameshikilia rundo la majani au mmea wa dawa na anatazama mwanamke wa kati labda akijadiliana naye.

Chumba cha daktari wa meno, mgonjwa mwanaume amelala kwenye kiti cha meno akitazama juu na daktari wa meno wa kike amesimama akimhudumia. Daktari amevaa koti jeupe la daktari na barakoa nyeupe na glavu mikononi mwake.

Mwanamke labda mama au mlezi ameketi kwenye kiti akiwa amebeba mtoto mdogo mikononi mwake. Wote wawili mwanamke na mtoto, wanaonekana wakiwa kliniki au hospitali. Mwanamke amevaa koti jeusi na barakoa ya bluu usoni.

Kundi la watu watano, wakifanya usafi katika eneo lenye takataka nyingi zikiwemo mifuko ya plastiki na uchafu mwingine. Wawili kati yao wako mbele wakikusanya takataka. Mmoja amevaa shati ya bluu na kinga usoni na mwingine amevaa shati nyeusi. Wanawake watatu wako nyuma.

Kundi la watu wakiwa wamejipanga kwenye foleni ndefu. Wanasubiri kupokea misaada. Wengi wa watu kwenye foleni wamevalia mavazi ya kitamaduni au ya kawaida. Upande wa kushoto wa picha kuna gari jeupe lililojaa mizigo na watu kadhaa wanaonekana wakishusha au kupanga vitu kama vile ndoo, za njano na vifurishi vingine.